Hii hapa ni pesa ambayo ni noti ya shilingi elfu moja ya nchi yetu ya kenya na kunao tena hapa simu ambayo ni ya kubonyeza vidude na inaonekana ni ya kitambo.

Hili ni gari na lina matumizi mengi sana katika maisha yetu. Na mara nyingi huwa tunatumia tukisafiri kutoka upande mmoja hadi nyingine. Na inawasaidia watu wengi kwa kipato cha kila siku.

Hapa ni kwa duka la kuuza nguo mbalimbali, za wanawake ama kwa wanaume na kuwa ukitaka, waweza pia kupima ambayo yanaweza kushonwa.

Hili ni gari ambalo linatoka kwenye kampuni ya Hilux , na kwa mara nyingi huwa linatumiwa na wakulima kwa kuwa lina nguvu ya kupita maji ama mawe.

Gari, na kwa mara nyingi yanatumiwa kama ya kibinafsi na watu hutumia kwenda safari mbalimbali ama hata katika kusafiri kwenda makazi yao.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya jumuiya ya Kenya. Ina matumizi mengi sana katika maisha yetu kama vile kununua chakula au hata nguo ya kuvaa.

Humu ni sokoni na tunaona chakula za aina mbalimbali ambayo yamepangwa humu kama vile papai, kunazo machungwa pamoja na hata parachichi.

Tunaona huyu mtu ambaye amevaa nguo ya suti na anaonekana kuwa na furaha sana. Ameshika gari hili jeusi na kwa muonekano ni gari jipya.

Hapa ni sokoni. Na tunaona baadhi ya chakula ambazo huwa tunauziwa kama vile viazi, karoti pamoja na hata pilipili hoho.

Hii ni tikiti maji na huwa inauzwa kwa wingi sana kwa soko. Watu wengi sana wanapenda kuyala haya matunda kwa kuwa inaondoa kiu kwa wingi na kwa haraka.

Hapa ni kwenye kiwanda cha kuuza magari mbalimbali ambayo mtu anapenda kuyanunua na huwa yanapatikana kwenye miji mikubwa mikubwa.

Hapa ni dukani na tunaona kunazo baadhi ya vitu mbalimbali ambayo yanauzwa humu tena kunayo bango ambayo imeandikwa mpesa kuashiria kuwa wanapeana pesa ama mtu unaweza toa pesa kwa hiari yako.

Hii ni noti ya shilingi mia tano ya jumuiya ya Kenya na inafuata noti ya shilingi elfu moja. Inaweza kununua baadhi ya vitu mingi sana.

Tunaona magari matatu ambayo yanaonekana huwa ni ya bei ghali sana kwa kuwa haya magari huwa yanaendeshwa na mabwenyenye kama watu wenye wanafanya kazi ya serikali.

Tunaona baadhi ya maduka ambayo yamefunguliwa na mlangoni pameandikwa Mpesa. Kuonyesha ya kwamba wanapeana huduma ya kifedha kama vile kutoa pesa kwenye kwenye akaunti yako.

Hapa nibsokoni na tunaona baadhi ya chakula ambacho wameitandaza kwenye sakafu. Wamama wameketi chini na kuna wateja wengi sanaa wanatembea wakikagua vitu haya.

Hapa ni sokoni na wameweka nguo mengi sana ili wateja waweze kuyanunua na ukitembelea huku unaeza kupata nguo yeyote ambayo unaipenda.

Hapa ni sokoni tunaona wamama ambao wameketi chini na hawa wametandika chakula kama vile nanasi papai na hata parachichi.

Hili ni gari ambalo linaundwa kutoka ujerumani. Na hua inaitwa Mercedes na bei lake hua ni la juu sana na kila mtu awezi kununua gari hilo.

Tunaona mtu ambaye ameshikilia baiskeli mkononi. Tena kuna duka ambaye limefunguliwa na lina friji kubwa ambalo wameiweka kinywaji ya soda.

Haya ni magari ya kibinafsi tunaona gari nyeusi na nyeupe. Kwa mara mingi huwa watu wananunua haya magari kwa minajili ya usafiri wao kutoka nyumbani ukielekea kazini.

Tunaona pesa ambayo yanaifadhiwa. Na kwa mara nyingi pesa kama hizi huwa tunayaona kwenye benki ama hata kwenye duka la biashara kama vile hizi supermarket ambazo zinauza vitu kama chakula mbalimbali.

Huku ni sokoni na tunaona baadhi ya mboga ambayo yamekusanywa, mengine yamo kwenye gunia na mengine yametolewa nje. Kuna maganda ambayo yametapakaa kila mahali.

Hapa ni kwenye duka la kuuza viatu mbali mbali tunaona kuna viatu nyeupe, nyekundu, hata na nyeusi na tunaona kuna ya wakubwa kwa wadogo.

Hili ni gari na linalopatikana kwa majiji makubwa makubwa na yana thamana ya pesa nyingi sana na huwa linaendeshwa na mabwanyenye wenye mabiashara kubwa kubwa.

Hapa ni sokoni na kuna viatu za aina mbalimbali za kisasa ambazo huwa inavaliwa na huwa unaeza kupata kwa bei rahisi sana.

Hili ni bango la Amarco ambalo linajaribu kutangaza biashara yao. Inaonyesha ya kuwa inasimamia mtu atakapo patwa na msiba kama vile ajali.

Huku tunaona baadhi ya maduka ambayo yamefunguliwa na pamoja na hayo kuna watu ambao wameanika chakula ya kuuza huku nje. Hili ni biashara ambalo limenoga nchini Kenya na inawapa watu wengi mapato.

Haya ni maonyesho ambayo kwa mara nyingi ukiwa unahitaji kujisajili kwenye mkopo yeyote ama hapo mengi unapaswa kuweka jina lako pamoja na nambari yako ya siri.

Hili ni gari na baadhi ya watu katika nchi yetu wamenunua haya magari ili kusafirisha watu kutoka sehemu moja hadi nyingine ili wapate kapato chao cha kuwalisha familia.

Hawa watu wawili ambao wamesimama wanaonekana kuwa na furaha na wao wanakaa wafanyibiashara na biashara yao yaweza kuwa yameeda sambamba kwa vile walivyokuwa wanatarajia.

Hapa ni majumba ambayo akina dada huwa wanakuja ili waweze kusukwa nywele. Tunaoana wanadada wawili ambao wameketi chini na moja wao anasukwa nywele.

Haya tunayo yaona ni magari, na yanatumiwa na kampuni zinazopeana loni mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya.

Hili ni gari na lina rangi nyeusi na lina rangi nyeusi, kwa mara mingi viongozi wa Kenya huwa wanaendesha magari kubwa kubwa kama haya.

Haya ni majumba ambayo kwa mara nyingi watu wanaeza weka pesa yao ama unaeza kutoa pesa ambayo ulikuwa umeiweka kwa manufaa yako ya baadaye.

Hapa ni kwenye duka kubwa la kuuza maziwa, na tunaona maziwa ambayo yamepangwa kwa ustadi na kunao watu wanakagua.

Sokoni na tunaona baadhi ya chakula ambayo huwa tunayakula kila siku, yamewekwa huku, kunazo nyanya, pilipili hoho, kitunguu.

Haya. Ni magari ya kifahari. Na kwa mara nyingi unaweza kupata magari haya kwenye majiji makubwa makubwa kama Nairobi ama Mombasa.

Huku tunaona magari mengi sana ambayo yamepangwa. Kuna zenye ziko na rangi nyeupe, nyeusi na zingine za manjano. Magari haya yanayopatikana kwa wingi ni jijini kama Nairobi, Nakuru na hata Mombasa.

Hili ni insuarensi ambayo mtu akiwa amenunua pikipiki ama tuktuk waweza kuingia ndani na ulipie kwa kuwa ukiweza kupatwa na msiba wowote kama ajali inaweza kukusimamia na kukulipia.

Hapa ni duka ambapo wanauzia baadhi ya michongo ambazo wamezichonga na kwa mara nyingi watu kama wazungu ambao wamekuja kutembelea nchi yetu wakiona vitu kama hizi wananunua kwa wingi sana.

Humu ni sokoni pa kuuza vikapu pamoja na shanga na huwa watu wananunua mashanga ili kujipamba katika mwili yao.

Tunaona bunda la noti ya shilingi elfu moja ya Kenya na haya biashara ambayo yanashika pesa kama haya ni kama vile; benki.

Hapa ni duka ambalo wanauzia magari. Na kwa mara mingi mtu akiwa anataka kununua magari ambayo yako na bei ya chini, unapaswa kuenda mahali ambapo kuna magari mengi.

Haya ni vikapu ambayo mara nyingi huwa zinatumiwa kuhifadhi vitu kwenye nyumba zeru za kiafrika na zinatengenezwa kutokana na mimea mbali mbali.

Hii ni noti ya shilingi mia mbili na hamsini ya kenya na huwa inatumiwa katika matumizi ya kila siku kama kununua chakula ama hata na mavazi.

Hii ni pesa ya shilingi elfu moja na ni ya kisasa kwa kuwa ina muonekano wa mchoro ya jumba la KICC na ukilinganisha na noti ya kitambo ulikuwa unaona picha ya rais pekee.

Huku ni sokoni na tunaona slipasi mingi sana ambayo yamepangwa kwa utaratibu mzuri sana. Ukitaka viatu kwa mara nyingi, unaenda soko kama huku na utapata viatu mazuri.

Haya ni chakula na huwa zinapatikana kwa wingi kwenye soko na ni viazi pamoja na viazi tamu. Tukiyala yanatupea proteni kwenye mwili yetu.

Hapa ni dukani na tunaona kuwa ameweka bango lililoandikwa Kieni Dairy Product na kwa kweli huyu anaweza kuwa anauza maziwa pamoja na vitu zinginezo.

Hapa ni jumba ambalo watu hukuja ili wasukwe nywele, tunaona kiti mbili ambayo yamepakana na pamoja hili mlango limewekwa rangi ya kijani.

Haya ni manoti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Na kwa manufaa yetu kama binadamu, huwa tunayatumia kwa mahitaji ya kila siku kama chakula, nguo na pamoja na nyumba.

Hili ni simu. Na tunaonyeshwa appu ya M-Pesa ya Kenya. Na huyu mtu ana shilingi mia tano tisini na tisa nukta sita mbili.

Hapa ni duka na tunaona wameendika Mpesa na wamepaka rangi ya kijani kuonyesha kwamba duka hili wanapeana huduma ya pesa kwa kuwa mtu unaeza kuweka pesa ama kutoa wakati wowote.

Hapa ni sokoni. Tunaona wamama ambao wameketi jini. Kunao baadhi za chakula ambazo zimeanikwa jini kwenye soko hili.

Tunaona duka ambalo limefunguliwa. Kwa mara nyingi huwa wanatuuzia vitu kama chakula mavazi pamoja ata na vyombo vya kupikia.

Hapa ni sokoni na tunaona chakula mengi sana. Kuna ndizi ambayo yameiva na kuna ambayo hayajaiva. Chini yao kuna nyanya ambayo ni mekundu mno na kunao pilipili hoho.

Haya ni magari mengi sana ambayo tunayaona yako ndani ya majumba marefu na yamehifadhiwa ndani yao . Kuna magari ambazo ni nyeusi na nyeupe.

Tunaona bunda la noti ambalo mtu ameshika mkononi mwake, Ina ishara ya kuwa kuna mjaa ambaye anaitaji pesa hii hili atumie kwenye matumishi yake ya kila siku.

Hili ni gari la kifahari ambayo huwa linaitwa Infiniti kwa jina la kimombo na kwa mara nyingi huwa linaendeshwa na watu wenye vibaraka ya juu sana.

Tunaona simu ambaye inatuonyesha vitu mbalimbali kama kutoa pesa ama kuweka pesa na hizi ujumbe huwa zinatumika kwenye mtandao wa mpesa katika nji yetu ya Kenya.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja iliyokuwa inatumiwa miaka zilizopita na zilikuwa na zilikuwa na picha ya aliyekuwa rais wa kwanza wa kenya Jomo Kenyatta.

Hapa ni sokoni na kuna baadhi ya mashanga na vikapu ambazo zinazoweza tumiwa kwa ujihifadhi vitu katika majumba zetu za kiafrika.

Hii hapa ni pesa ambayo inatumika kwenye jamhuri yetu ya Kenya. Tunaona noti ya mia mbili, hamsini. Pamoja na hayo tunaona shilingi hamsini.

Hapa ni dukani na tunaona wateja ambao wamesimama ili waweze kununua baadhi ya vitu, Mbele ya duka hii kuna msichana ambaye anasimama na anevalia nguo nyeupe kwa juu.

Hili ni insuarensi ambalo kwa mara nyingi mtu ukiwa na ugonjwa fulani na unahitaji vitu kama dawa ama kuonwa daktari, waweza tumiwa daktari ukitumia insuarensi hili.

Hapa tunaona noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, na ilikuwa inatumika kitambo. Kwa sasa hivi tunatumia noti mpya yenye mchoro ya wanyama kwenye upande zote.

Hapa ni sokoni na tunaona mboga ambayo yako kijani na yanaonekana kuwa yanatoka kwenye shamba, watu wanakagua wakitembea humu.

Hili ni gari na uwa linaendeswa na watu wa baraka ya juu sana kwa kuwa pesa ambalo linagarimu gari hili ni liko juu sana

Huku ni sokoni na tunaona baadhi ya chakula tunazozikula kila siku, kama vile nyanya, kuna viazi vitamu pamoja na hata ndimu.